Mazingira ya kliniki ya meno ambapo kipimo cha rangi ya meno kinachojulikana kimewekwa juu ya meza pamoja na vifaa vingine vya meno, kipimo hiki kina safu ya vipande vidogo vinavyowakilisha vivuli mbalimbali vya rangi ya meno kutoka nyeupe hafifu hadi kahawia iliyopauka.

Tukio la kitabibu katika kliniki ya meno ambapo wahudumu wawili wa afya wamejikita kwa makini katika kumufanyia mgonjwa uchunguzi wa kina wa meno, ndani ya chumba safi cha kliniki chini ya mwanga wa taa ya uchunguzi ugonjwa umelala kwa utulivu kwenye kiti maalumu, huku madaktari wawili mmoja akiwa amevaa koti upasuaji la bluu na mwingine koti jeupe wakiwa wamevaa glavu na barakoa wakifanya kazi kwa umakini.

Barabara iliyokumbwa na mafuriko makubwa, iliyojaa maji katikati ya barabara, yakifanya magari yaliyokuwa yakipita kushindwa kuendelea huku mengine yakizama nusu katika maji. Watu kadhaa wamesimama pembeni mwa barabara wakiangalia kwa taharuki, huenda wakijaribu kuelewa ukubwa wa tatizo na kusubiri msaada zaidi.

Shughuli ya kuchota maji katika eneo la makazi ya watu ambapo mtu mmoja alievalia koti la bluu na kofia nyeusi anamimina maji kutoka katika bomba la umma kwenda kwenye dumu kubwa la plastiki, kwa upande wake kuna toroli lenye madumu mawili likionyesha maandalizi ya kusafirisha maji kwa matumizi ya nyumbani.

Mwanamke mmoja akiwa shambani akifanya kazi ya kupanda au kupandikiza mbegu kwa njia ya kutawanya kwa mkono, amevaa sketi nyeupe na sweta nyekundu na anaonekana kupiga hatua mbele huku mkono wake ukiwa umenyooshwa kwa ajili ya kutawanya mbegu juu ya ardhi iliyolimwa. Mazingira ya eneo hili yanaonyesha kuwa ni ya kijijini au pembezoni mwa mji.

Katika maabara yenye mwangaza wa kutosha na mazingira yaliojipanga kwa ufanisi. Wataalamu wanne wa maabara wamevalia vizuri mavazi ya kinga nguzo nyeupe za maabara na kofia za kijani, zinazodhibiti usalama na usafi; mmoja wao ameketi kwa umakini mbele ya kifaa cha kisayansi akionekana kuchunguza au kurekodi data maalumu.

Shughuli ya kitabibu katika eneo la nje mtu wambeke amevaa koti jeupe pamoja na maabara, akiashiria katika kushughulikia vifaa vya majaribio mezani mkao wake unaonesha anazingatia kazi anayofanya.

Daktari aliyevalia koti jeupe na kifaa maarufu shingoni, akiwa anamhudumia mtoto mdogo aliketi kitandani, daktari anaonekana akichunguza au kuandika kwenye kitabu cha kumbukumbu akihakikisha huduma inayotolewa ni sahihi na inamfaa mgonjwa.

Mazingira ya chumba cha hospitali, ambapo watu wawili wanafanyakazi ya huduma ya afya kwa umakini mkubwa, mmoja amevaa sare ya hospitali na barakoa, amesimama karibu na mashine ya matibau, huku akiwa ameshika kifaa mkononi kwa tahadhari. Mwingine ameinama kwa makini akifuatilia mashine nyingine, akionekana kama mtaalamu anayechambua taarifa za mgonjwa.

Mwanamke mmoja amesimama kwa utulivu akiwa amevaa koti jeupe la maabara, vazi rasmi linaloashiria shughuli za kitaalamu hasa katika uwanja wa sayansi au teknolojia. Mtu huyu ana nywele ndefu, nyeusi zilizoshuka hadi mabegani, zikiipa picha ya muonekano wa kipekee na wa uhakika.

Tukio la uchunguzi wa kiafya kati ya daktari na mgonjwa, likiwa limefanyika katika mazingira ya ndani yenye utulivu. Daktari amesimama karibu na mgonjwa, akiwa amevaa koti jeupe la kitabibu na kutumia kifaa maalumu cha kuskiliza mgonjwa huyo aliyeketi kwenye kiti, akiwa amevalia fulana nyeusi. Mbinu hii ya utambuzi wa sauti ya mapafu au moyo vinaonyesha hatua ya awali ya uchunguzi wa kitabibu.

Kundi la watu wakiwemo wahudumu na washiriki kutoka jamii, wakiwa katika picha ya pamoja wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kazi, wakiwa na vitambulisho shingoni jambo linaloashiria ushiriki wao kama wataalamu au waandaaji wa shughuli hiyo. Bango kubwa lililoandikwa kwa herufi nyeupe juu ya rangi ya bluu linaloweka wazi madhumuni ya tukio hilo.

Ndani ya chumba tulivu chenye mpangilio wa kisasa. Mtaalamu mmoja alievalia koti jeupe la maabara, amesimama mbele ya rafu za dawa, zilizojaa chupa na pakti kwenye lebo zenye maandishi ya kitaalamu. Akionekana kuwa ameshika dawa kwa mikono yake, na kuichunguza kwa makini, huku jicho lake likielekezwa kwenye karatasi.

Watu wawili wakiwa katika mazungumzo maalumu, mmoja akiwa amevaa mavazi ya kijani huku akiwa akiandika maandiko kwenye dafutari, ishara ya ufatiliaji mazungumzo ama kuchukua taarifa muhimu, mwingine akiwa amevaa nguo ya walidi na anaonekana kuwa na utulivu.

Hali ya uangalizi maalum kwa mtoto mchanga katika mazingira ya hosipitali, mwanamke aliyevaa gauni la hospitali amesoma kando inkubuta akitazama kwa makini jambo linaloashiria hisia za uchungu matumaini na upendo kwa mtoto huyu, alihitaji uangalizi wa karibu ndani ya kifaa hicho kuna mtoto mchanga akaendelea kupokea huduma za kitabibu, ukionyesha uwepo wa kiteknolojia ya kisasa inasaidia kuokoa maisha ya watoto.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe huenda ni daktari au mtaalamu wa afya, akichoma sindano mkononi mwa mwanamke aliyeketi kwenye kiti. Karibu yao kuna tenki la maji la bluu. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea na miundo ya vijijini.

Eneo la bustani au uwanja wa nyasi wenye mimea ya rangi mbalimbali katikati yake kuna vichaka vya mimea yenye majani ya kijani kibichi na maua mengi ya rangi tofauti, ikiwa ni pamoja na nyekundu, machungwa, na nyeupe. Majani yake yanaonekana kuwa makubwa na yenye umbo la duara.

Mkusanyiko wa vitunguu saumu vingi vilivyopangwa kwa ukaribu, ngozi zake zikiwa nyeupe na mvuto wa kiasili. Kila kitunguu kinafanana kwa umbo kikiwa na sehemu ya juu iliyokauka na kuwa ya kahawia, ishara ya ukomavu wa zao hilo. Mpangilio wa vitunguu saumu unaonyesha usafi na utayari wake kwa matumizi ya jikoni au sokoni.